Magari ya aina tofauti yame simamishwa uwanjani humu. Maua, mti mrefu lenye matawi mengi, na nyasi yamemea huku ndani, na rangi lao ni kijani kibichi.

Duka hili limefunguliwa. Mbele yake kuna jamaa mmoja ambaye anaweza kuwa amekuja kununua. Tunaye M-Pesa na soda na hata maji ambayo inauzwa hapa ndani. Kuna ndoo imewekwa nje.

Hapa kuna maduka ambayo yamefunguliwa. Vitu vya aina tofauti vinauzwa hapa. Wasusi wako ndani na kuna mteja ambaye anatengenezwa nywele. Viti vingine vimewekwa nje.